Kuna pakiti ya vidonge kumi vya majano, kipima joto cha glasi chenye alama za nyuzi, joto kali kati ya thelathini na tano adi arubaini na mbili, na maumbo matatu mekundu, yenye umbo la moyo. Vyote vikiwa vimewekwa kwenye manthari nyekundu. Mpangilio huu unapendekeza mada inayo inahusu afya, matibabu na ustawi.

Mtu aliye vaa mavazi ya kujikinga, ikiwemo suti ya buluu mzito, barakoa ya gesi na miwani ya usala, akishika madumu mawili ya kemikali. Moja ni la manjano na lina alama ya tahadhari inayo ashiria hatari, na jingine likiwa lina alama ya fugu na mifuka inayoashiria sumu. Linasisitiza umuhimu kwa vifaa vya kujikinga katika mazingira ya viwanda.